Nguzo nene na refu ambazo zimefungwa waya unaotumika kupitisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine.

Mashine kubwa na vifaa mbalimbali vya uchakataji wa mifumo ya umeme inayopoozwa na kusambazwa kwenda mikoa mbalimbali katika nchi husika.

Nguzo nene na refu za mbao, zinazotumika kubeba nyaya nene, ambazo husafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Mfumo wa kisasa unaozalisha umeme kwa kutumia maji yanayozungusha magurudumu na kubadilishwa kwa mwendo huo kuwa nishati.

Makazi ya watu yakibomolewa kwa kutumia chombo maalumu, ili kuweza kutengeneza miundombinu, inayowezesha usambazaji wa nishati ya umeme majumbani na maofisini.

Nguzo mbili ndefu zilizobeba kifaa cha kupooza na kusambaza nishati hiyo kwa kutumia nyaya nene kuwafikia watu mbalimbali katika jamii.

Nguzo ndefu zilizofungwa vifaa vya umeme, ambavyo hutumika kupooza umeme mkubwa au kukuza umeme mdogo na kuusambaza katika jamii.

Stesheni ya uupozaji na usambazaji wa nishati ya umeme uliyona waya ndefu, pamoja na vifaa vingine vya umeme viliyozungushiwa uzio wa mabati.

Kifaa cha kielektroniki kinachotumika kurekodia picha ya mazingira jirani, kilichofungwa juu ya nguzo ya chuma, pamoja na nyaya za umeme.

Mnara mrefu uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ukiwa umefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, pamoja na nyaya nene zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kwa masafa marefu.

Nguzo mbili ndefu zilizo fungwa vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo kazi yake ni kupoza au kuongeza uwezo na nguvu ya nishati hiyo ya umeme pamoja na kusambaza katika nyaya za sehemu mbalimbali za jamii.

Alama ya barabarani ya watumia vyombo vya moto, inayowakilisha kuwa magari hayaruhusiwi kuingia sehemu hiyo.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara yenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi yenye herufi p iliyokatwa ikimaanisha kuwa mahali hapo haparuhusi kuegesha vyombo vya moto au magari.

Mfumo wa uongozaji wa watu na magari barabarani ukiwasha taa ya kijani kuruhusu watu kuweza kuvuka pamoja na mda ambao taa hiyo itabadirika.

Gari la bluu limesimama barabarani, likiwapisha watembea kwa miguu kuweza kuvuka, katika alama ya mistari meupe na meusi kama za mnyama Pundamilia.

Vyombo vya moto au magari ikiwa yanapita kwenye barabara ya lami, pembezoni kuna njia ndogo ya watembea kwa miguu na jengo kubwa la ghorofa ambalo muundo wake ni wa msikiti.

Daraja kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma na simenti, lenye uimara la kuruhusu magari yenye uzito mkubwa, kuweza kupita pasipo tatizo lolote.

Nyakati za usiku kutokana na giza huku kukiwa na mwanga mchache utokanao na taa zilizofungwa juu ya nguzo refu, kukiwa na watu mbalimbali wanaotafuta usafiri wa mabasi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Barabara pana na refu iliyotengenezwa kwa lami kwa matumizi ya vyombo vya moto, pembezoni kukiwa na barabara ya vumbi ambayo imetengenezwa kwaajili ya watembea kwa miguu.

Wafanyakazi wakiwa wanafanya usafi wa mazingira kwa kubeba viroba vya takataka, vilivyokua pembeni ya barabara na kuvipakiza kwenye kontena linalovutwa na gari kubwa.

Vyoo visafi vya kusimama, vinavyotumika na jinsia ya kiume, vyenye vibonyezeo vinavyoruhusu maji kutiririka na kusafisha baada ya matumizi.

Mapipa madogo kwa ajili ya kuhifadhia taka yakiwa pembezoni mwa barabara yenye vigaye, huku matairi yakiwa yamefungwa kwa chini yanayosaidia katika uvutaji.

Mapipa madogo pamoja na mfuko mweusi yanayotumika kuhifadhia taka ngumu, yakiwa yamewekwa nje pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kukusanywa na kwenda kutupwa.

Vyoo viwili vya bluu vyenye alama mlangoni kuashiria jinsia inayopaswa kutumia choo hicho kwa ajili ya kuhifadhia taka mwili.

Mapipa mawili ya rangi ya bluu yaliyochakaa, yanayotumika kuhifadhia taka ngumu ili zisiweze kuchafua mazingira.

Taka ngumu, zilizozagaa pembezoni mwa barabara, na zingine zikiwa zimehifadhiwa katika mapipa madogo, yanayotumika kuhifadhi taka ya rangi mbalimbali.

Mkusanyiko wa takataka au uchafu uliotupwa jalalani, ikiwa ni pamoja na: chupa za plastiki, mifuko iliyotumika na mabaki ya chakula.

Gari kubwa linalokusanya vifurushi vya takataka barabarani, likiwa na wafanyakazi waliosimama juu, ambao kazi yao ni kukusanya vifurushi hivyo na kuvipakiza juu ya gari.

Wafanyakazi wakiwa wamevaa sare za njano, glavu mikononi mwao, wakikusanya taka ambazo zimetupwa pembezoni mwa maduka ya biashara.

Mabomba marefu ya plastiki ya rangi nyeusi, yanayotumika kwa ajili ya kusafirisha maji taka au taka zinginezo kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Vijana wa kiume wakiwa wamevalia barakoa pamoja na glovzi kwa ajili ya kujilinda, wanafanya usafi wa barabara kwa kuchota uchafu kwa kutumia beleshi na kuuhifadhi kwenye gunia.

Watu wa rika mbalimbali wakiwa wanasaidiana kubeba vifurushi vya taka na kupakiza katika gari lenye tela refu, linalotumika kusafirisha taka hizo kupeleka jalalani au dampo.

Mazingira machafu ya jalalani, kukiwa na watu mbalimbali, wengine wakitupa taka na wengine wakitafuta vitu vya thamani kutoka kwenye hizo taka.

Kibanda kidogo kikiwa mbele ya nyumba, kimetengenezwa kwa kutumia chuma na wavu, ndani yake kikihifadhi taka za maboksi pamoja na makaratasi.

Vyumba vilivyotengenezwa kwa kutumia vigae sakafuni pamoja na ukutani mahsusi kwaajili ya kuhifadhia taka mwili ambazo ni kinyesi na mkojo. Pia sehemu imeandaliwa kwaajli ya kunawia mikono.

Taka ngumu ambazo zimekwishatumika, zikitupwa na kukusanywa mahali pamoja au katika jalala, kukiwa na kontena la chuma la rangi ya bluu.

Tanki kubwa jeusi la plastiki kwa ajili ya kuhifadhia maji, limeunganishwa na mipira midogomidogo inayotumika kuchota maji.